Kuna bidhaa tofauti tofauti ambazo huuzwa na mwanabiashara mdogo sokoni, bidhaa hizi ni kama nyanya, hoho, dhania, vitunguu, karoti nakadhalika. Bidhaa hizi zikiuzwa, huleta faida kubwa kwa muuzaji.

Kuna mtu ambaye ameshikilia noti kadhaa za kifedha. Mtu huyu amevalia nguo ya rangi nyekundu na nyeusi. Noti hizi za kifedha ni noti za Kenya taslim. Noti hizi za kifedha ni za shilingi elfu moja. Noti hizi za kifedha zimepangwa katika makundi mawili.

Mazingira ni ya sokoni, tuko kwenye kibanda ambacho, kinauza bidhaa tofauti tofauti. Kibanda hiki kinauza bidhaa kama ndizi za kupika, ndiza za kuliwa, nyanya, hoho, ndimu na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zikiuzwa huleta faida kubwa kwenye muuzaji.

Kuna magari matano ambayo yameegeshwa maegeshoni. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Magari haya yana umbo tofauti tofauti, na pia magari haya yana bei tofauti tofauti. Mbele ya magari haya kuna ua ambalo umepandwa.

kuna miti kadhaa wa kadhaa miti hii ina matawi matawi haya ni ya rangi ya kijani kibichi kando na miti kuna magari ambayo yamegezwa maegeshoni magari haya hununuliwa kwa pesa gari.

Kuna noti za Kenya ambazo zimetengwa. Noti hizi zimepangwa kulingana na idadi. Kuna noti ya idadi ya shilingi elfu moja, kuna noti ya idadi ya shilingi mia tano na kuna noti ya idadi ya shilingi mia mbili.

Kuna mazao ambayo yametoka shambani kuuzwa. Mazao haya yanaonekana yameletwa sokoni kuuzwa, mazao haya yakiuzwa huleta faida kubwa kwenye muuzaji mazao haya pia yana faida kwa sababu mtu anaweza yatumia kama chakula.

Kuna watu watatu wamesimama, wawili hawa ni wanaume, ilhali mmoja ni mwanamke. Wawili hawa wanakaa wapenzi. Watu hawa watatu wanaonekana wenye furaha. Wanaonekana pia kuzungumza mbinu za kupata pesa.